Hili ni gari la kliniki ya kuhamahama. Gari hilo linaalama ya msalaba wa hudhurungi, ikionyesha kuwa ni gari la huduma za afya. Kuna watu wengi waliokusanyika karibu na gari hilo wakiwemo wanawake na watoto labda wakisubiri huduma za matibabu. Baadhi yao wamekaa chini au kusimama karibu na mlango wa gari hilo, ambalo linaonekana wazi likiwa linaendelea kuhudumia watu.

Hili ni gari la huduma ya afya likiwa limeegeswa likiwa na maandishi ya Beyond Zero Clinic na lina nembo ya kaunti ya Laikipia. Gari hilo linaonekana kutoa huduma za afya kwa watu wa jamii. Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na wazee wanaonekana wakishuka kutoka kwenye gari hilo huku baadhi ya wakisaidiana kutembea kwenye ardhi yenye matope. Hii inashiria kuwa huduma ya afya inawafikia watu hata maeneo ya mashambani.

Hili ni jengo la kliniki lilotengenzwa kwa kutumia makontaina meupe, juu ya kontaina kuna maandishi yanayosema kliniki pamoja na nembo ya serikali ya Kenya na bendera ya taifa. Mbele ya kliniki hiyo kuna wanaume wawili waliovaa sare za kijeshi. Sare za tasisi vya usalama wakilekea kwenye jengo hilo inaonekana kuwa hii ni kliniki ya serikali au kijeshi ambayo huenda inatoa huduma za afya kwa wananchi au wanajeshi.

Hili ni gari la kliniki ya kuhamahama ya Beyond Zero lililoegeshwa chini ya mti huku wanawake wengi wakiwa kwa foleni wakisubiri kupata huduma za afya. Gari hilo lina nembo ya msalaba na maadishi yanayosomeka Beyond Zero Mobile Clinic . Mazingira yanatoa taswira ya huduma ya afya inayofikishwa kwa jamii moja kwa moja kwenye makazi yao.

Hili ni gari la uduma la afya ya kuhama hama kliniki tembezi ya beyond zero . Gari hili lina maandishi mobile clinic na lina alama ya msalaba ya buluu ishara ya huduma za afya. Kwenye upande wa gari kuna picha ya mama na mtoto ikionyesha kua huduma zake afya ya mama na watoto.

Kuna mwanaume mmoja aliyeketi kwenye kiti akiwa anahesabu au kugawa fedha juu ya meza iliyofunikwa kwa karatasi au mafaili. Pembeni yake kuna kundi la watu walio keti chini ya mti wakiangalia kile kinachoendelea. Watu hawa wanonekana kuwa na hamu au shuku ya kile kinachotokea na baadhi yao ni watatu na watu wazima.

Hili ni gari la kliniki la kuhama hama lenye maandishi beyond zero mobile clinic. Gari limeegeshwa katika eneo la wazi na kuna wananchi waliokaa na wengine wamesimama ikiwa ni sehemu ya huduma za afya zinatolewa kwenye tukio siku la wazi. Wanawake na watoto wanaonekana wakisubiria huduma karibu na gari hilo la matibabu.

Ni mkono uliovaa glovu ya samawati ukishika zana za meno. Zana hizo ni pamoja na kioo cha meno na zana nyingine zenye ncha. Mandhari nyuma ni ukuta wa rangi ya kahawia hafifu.

Hivi ni vifaa vya kitabibu vinavyotumika katika fani ya udaktari wa meno, kuna vifaa vitatu muhimu kijiti chenye ncha iliyopinda, kioo cha meno na mfano wa jino bandia ,vifaa hivi vimewekwa kwenye uso wa rangi ya samawati kijani na vinavyoonekana vikiwa katika hali za biashara ya matumizi katika mazingira ya kiafya.

Kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa meno. akiwa na tabasamu ,anaonekana kuwa katika kliniki ya meno na anahudumiwa na daktari wa meno aliyevaa glovu za samawati.,Daktari Huyu anashikilia vifaa vya kupimia au kusafisha meno akifanya ukaguzi wa afya kinywa na meno ya mgonjwa .Mwanaume Huyu anaonekana mwenye furaha, ishara kuwa huduma anayopokea ni ya kuridhisha.

Huyu ni daktari wa meno akimfanyia mgonjwa ukaguzi wa meno. Naona mikono ya daktari ikiwa imevaa glavu za samawati na anatumia vifaa maalum vya ukaguzi wa meno huku mgonjwa akitabasamu. Hii ni hali ya kawaida katika kliniki ya meno wakati wa uchunguzi wa kiafya.

Kuna daktari wa meno ambaye amevaa glavu za samawati, anatumia kifaa maalum cha meno kuangalia meno ya mgonjwa. Mgonjwa ameacha mdomo wazi ili kuruhusu daktari kuchunguza hali ya meno na fizi. Meno yanaonekana kuwa safi na meupe, ishara ya afya nzuri ya kinywa.

Ni mikono miwili ya mtu aliyevaa glovu za upasuaji za samawati. Kila mkono ukiwa umeshika chombo cha matibabu au cha mahabara. Vyombo hivi vinafanana na vifaa vya upasuaji au vya kung'amua sampuli. Kama vinavyotumika na madaktari au wanasayansi wa mahabara.

Hivi ni vifaa vya daktari wa meno. Vifaa hivi hutumika kwa kazi mbalimbali za matibabu ya meno kama vile kuchunguza, kusafisha, kuchimba na kung'oa meno. Hizi ni vifaa vya kitaalamu vinavyopatikana kwenye kliniki ya meno.

Kuna mtu anayefanyiwa uchunguzi wa meno na daktari wa meno. Daktari huyu amevaa glavu za samawati na anatumia kifaa maalum cha uchunguzi kuangalia ndani ya kinywa cha mgonjwa. Hii ni hali ya kawaida wakati wa ukaguzi wa kiafya, wa meno katika kliniki ya meno.

Ni eneo lililokumbwa na maafa pengine mafuriko ambapo, watu wawili waliovaa jaketi za uokoaji za rangi ya njano na machungwa, Wanaonekana wakifanya kazi katika maji yenye matope meusi au kahawia. Eneo hilo limejaa vifusi, mabaki na nyumba zilizobomoka au kuharibika na vitu vingine vilivyosombwa na maji. Inaonekana kama kuna mabati yaliyosambaa na vitu vingine vya nyumbani.

Moto mkubwa umelipuka katika jengo la ghorofa lilo mbele kwenye picha. Miale mikubwa ya moto inaonekana ikitoka ndani ya jengo huku moshi mweusi ukiwa mwingi angani. Watu wengi wamekusanyika barabarani wakitazama tukio hilo wengine wakionekana wakichukua picha au video kwa simu zao. Barabara ya mbele ya jengo hilo limejaa watu waliokusanyika na magari pia yanaonekana yakiwa yamesimama.

Hili ni eneo lililoathirika na moto au maafa mengine ambapo nyumba zilizojengwa kwa mabati zimeharibiwa vibaya. Mbele ya picha kuna mtu amekaa juu ya jiwe akiwa na huzuni akiwa ameshika mtungi wa maji wa rangi ya machungwa. Nyuma yake kuna watu wengi wanaonekana kuchunguza athari za tukio hilo au kusaidiana.

Ni adhari za mafuriko katika mtaa wa mabanda. Maji yamejaa barabarani na kuzunguka nyumba na watu wanaonekana wakitumia mitumbwi au kuogelea ili kupita. Mtu mmoja yuko juu ya paa la nyumba, ishara kwamba maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya chini ya makazi. Hali hii inaashiria janga la mafuriko ambalo linaweza kusababisha uharibifu wa mali, kuhatarisha maisha na kuathiri afya ya jamii.

Kuna mwanamke aliyebeba gunia kichwani akisaidiwa na mwanaume aliyevaa shati la buluu. Katika mandhari ya nyuma kuna watu wengine walioketi chini au kusimama wanaonekana kuwa kwenye eneo la wazi huenda ni kijiji au sehemu ya shughuli za kijamii kama vile soko au usambazi wa msaada.

Hiki ni kikosi cha wazimamoto waliovaa mavazi maalum ya kuzuia moto na kofia za rangi tofauti kama vile nyekundu na samawati na ya njano. Wazimamoto hawa wanaonekana wakifanya kazi ya dharura ambapo mmoja wao anajaribu kufungua mlango wa chuma kwa kutumia kifaa maalum.

Hili ni soko la matunda na mbogamboga. Kuna aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vibanda au meza. Matunda yanayoonekana ni pamoja na machungwa, zabibu, maparachichi, ndizi, matomoko, maembe. Mboga zinazoweza kuonekana ni pamoja na karoti, nyanya, sukumawiki, kabiji, pilipili hoho, maharagwe mabichi kwenye kikapu chetu chekundu.

Hivi ni vifaa viwili muhimu vya kujikinga na magonjwa, barakoa ya kijivu iliyoandikwa ambayo hutumika kufunika pua na mdomo ili kujikinga na vumbi, hewa chafu au virusi. Chupa ya dawa ya kujisafisha mikono, yenye rangi ya buluu na kipumpu, juu yake kwa ajili ya kunyunyuzia au kubonyeza dawa mikononi.

Ni moto mkubwa ukiwaka kwenye jengo ndogo huku askari wamesima moto akiwa anajaribu kuisima, askari huyu amevaa mavasi maalum ya kusima moto na anaelekeza pomba ya maji kuelekea kwenye moto huo, hii ni hali ya dharura wa moto unaoitaji uokoaji wa haraka.

Hili ni eneo lililojaa taka na uchafu wa kila aina kama plastiki, karatasi na vyakula vilivyooza. Eneo hili linaonekana kuwa dampo la wazi ambapo taka hutupwa bila mpangilio wala usimamizi wa mazingira. Katika mandhari ya nyuma, kuna miti michache iliyokauka na mazingira yanaashiria uharibifu mkubwa wa asili.

Mito midogo inaonekana ikipita katikati ya eneo hili, kuashiria uwepo wa vyanzo vya maji karibu. Miti yote imekatwa, na mabaki ya miti vilivyochimbwa vinaonekana. Pembeni kuna msitu ambao umeathiriwa na ukataji miti, huku mbali kidogo kuwepo na ziwa la Aubawa likiwa karibu na eneo hili lililoathirika. Anga linaonyeshwa na mawingu ya jioni yenye mvua kidogo, yakiongeza uzuri wa asili ya mazingira haya.

Hii ni sehemu ya jikoni yenye jokofu za zamani ambazo zinaonekana kuwa chafu sana na imejaa madoa au kutu, jokofu hii ina sehemu mbili ya juu na ya chini ambazo ni kawaida kwa jokofu zenye sehemu ya kuhifadhi barafu na sehemu ya kawaida ya baridi ,karatasi ya mfuko mweupe imebandikwa kwenye sehemu ya chini ya jokofu.

Hivi ni fito za kutembea zikiwa zimeegeshwa karibu na kitembezi zote zimetengenezwa kwa chuma kinachongaa na zina sehemu za kushika zenye rangi ya kahawia au nyeusi ukuta wa nyuma una rangi ya samawati kijani.

Hiki ni kifaa cha hospitali cha kufuatilia hali ya mgonjwa. Kifaa hiki hutumika kupima na kuonyesha viwango muhimu vya afya ya mtu aliye hospitalini. Kuna mgonjwa amelala kitandani na kidole chake kimefungwa kipimo cha oksijeni kilichounganishwa na mashine hiyo. KIfaa kimewekwa juu ya toroli ya kusukuma ambayo pia ina nyaya na vifaa vingine vya matibabu.

Hiki ni kipaza sauti kikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao kipaza sauti hicho kinaonekanana kuwa cha zamani na kimeunganishwa kwa waya mwekundu na meusi kwenye kifaa kingine huenda ni redio au kifaa cha sauti kulia kuna chupa ya plastiki sakafu inaonekana kwa mbali.

Huu ni maabara yakisayansi yenye vifaa vya uchunguzi ikiwemo hadubini na mashine nyingine za maabara. Vifaa hivyo vinatumika kwa ajili ya kupima sampuli kama vile damu au maji maji ya mwili kwa madhumuni ya kitabibu au kisayansi

Hii ni sehemu ya wodi ya hospitali au chumba cha matibabu, kuna dawa au maji ya dripu yamewekwa kwenye stendi ya chuma tayari ya kumwagika kwa njia ya sindano kwa mgonjwa. Kwenye ukuta kuna vipeperushi na maelekezo ya matibabu pengine vinavyohusiana na matumizi ya vifaa vya afya au njia za kusaidia mgonjwa. Kuna dirisha kubwa lenye pazia linaloleta mwanga wa asili ndani ya chumba. Rangi za ukuta ni rangi ya krimu na nyekundu.

Hili ni pazia la faragha la hospitali lililosimamishwa juu ya fremu ya chuma. Pazia hili hutumika katika vyumba vya hospitali au kliniki ili kutoa faragha kwa wagonjwa wakati wa uchunguzi au matibabu. Kwa upande wa kushoto wa picha kuna mshikanishi umeshika mtungi wa maji ya kupitisha dawa kwa mgonjwa ambao pia hutumika hospitalini. Ukuta wa chumba ni wa rangi wa buluu na mazingira yanaonekana kuwa safi.

Hiki ni kifaa cha kitabibu kinachotumika kufuatilia hali ya mgonjwa ambayo huonyesha viashiria muhimu za kiafya kama vile mapigo ya moyo, shinikizo la damu, oksijeni katika damu, kiwango cha kupumua. Kifaa hiki kimewekwa juu ya kigari chenye magurudumu ili kuweza kusogezwa kwa urahisi ndani ya hospitali au chumba cha wagonjwa. Kuna mikanda ya shinikizo la damu iliyowekwa kwenye.

Hizi ni vifaa vya hospitali au kliniki hasa katika chumba cha matibabu au upasuaji. Kuna kifaa cha matibabu cha chuma kinachoonekana upande wa juu ambacho kinaweza kuwa shei ya kuhifadhi vifaa vya upasuaji au matibabu. Kuna vifaa mbalimbali vya hospitali kama vile sindano, glovu, tape na box za vifaa tiba.

Hiki ni kitanda cha uchunguzi kwa kitabibu kilicho mwinuko kwa kichwa pamoja na ngazi ndogo ya hatua mbili kusaidia mgonjwa kupanda juu ya kitanda hicho ,vifaa hivi mara nyingi hupatikana kuandika vyumba vya hosipitali au kliniki kwa ajili ya uchunguzi wa mgonjwa

Huyu ni mfanyikazi wa afya aliyevaa mavazi ya hospitali ya rangi ya samawati, glavu za kinga na barakoa ya uso iliyoshushwa chini ya kidevu. Mfanyikazi huyu anakaa chini huku akiwa ameshika kichwa kwa mikono miwili kwa namna inayoashiria uchovu mkubwa, huzuni au msongo wa mawazo. Mwanga wa jua unafikia ukutani karibu naye na mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au kituo cha afya.

Hiki ni chombo cha dawa za vidonge chenye jina BETAMOL kilichoandikwa kwa herufi kubwa chombo hicho kina muundo wa plastiki rangi ya nyeupe na mzunguko wa kuweka kiungo cha rangi nyekundu, inaonekana kuwa na vidonge vya paracetamol ambao hutumiwa kupunguza maumivu na homa.

Hii ni dawa ya virutubisho inayoitwa, health aid vitamin B5,yenye uzito wa miligramu sita tisa sufuri. Kifurushi hiki kina vidonge thelathini na vinapaswa kutumiwa kidonge kimoja kwa siku. Pia ni dawa inayofaa kwa watu wa lishe ya zegan .

Hivi ni virutubisho vya afya vinavyo lenga kuimarisha mifupa hasa kwa watu wanao hitaji calcium zaidi mwilini mfano wazee wanawake au wale walio katika hatari ya upungufu wa mifupa.

Kuna mtoto mchanga anayepokea chanjo kutoka kwa mtoa huduma wa afya aliyevaa glovu nyeupe na koti jeupe la daktari. Mtoto mchanga amebebwa na mtu mwingine, huenda ni mama yake, na anaonekana analia kidogo — jambo la kawaida wakati wa chanjo. Daktari au muuguzi anaonekana akimchoma sindano mtoto kwenye mkono au bega. Hii ni katika kituo cha afya au mahali pa utoaji wa huduma za afya.

Kuna mtoto mchanga anayepokea huduma za matibabu hosipitalini. Mtoto huyo amelazwa kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga na amefunikwa kwa shuka lenye rangi ya machungwa na michoro ya rangi. Kuna muhudumu wa afya au nesi anayemshika mtoto kwa mikono iliyovaa glavu nyeupe ishara ya tahadhari ya kiafya, karibu na mtoto yupo mzazi au mlezi anaonekana kuvaa blauzi ya madoa meupe na meusi.

Tuna watoto wanne walioketi kwenye mkeka wakizunguka kitabu kimoja kikubwa kwenye picha na maandishi. Watoto hao wanaonekana kuwa na umakinifu mkubwa wanaposoma au kuangalia kitabu hicho.

Kuna mtoto ambaye amelazwa hospitalini mtoto huyo anabandeji kichwani na mkononi akionyesha kuwa amejeruhiwa na anapokea matibabu anaonekana akiwa amelala kitandani huku mtu mzima labda mzazi au mlezi akimshika mkono kwa upendo na faraja mandhari ya picha yanonyesha mazingira ya hospitali na hali ya huzuni au maumivu.

Huyu ni mtuto mchanga akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hosipitali. Amefunika kwa blanketi la kijani na kuvaa of kofia ya pinki. Mtu mzima huenda ni mama yake au mhudumu wa hafya, anampapasa kishwa kwa upole huku akiwa amevaa sare ya hospitali na bangili ya utambulisho mkononi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni wodi ya wazazi katika hos hospita.

Ni sindano ikijazwa dawa ya maji ya rangi ya samawati kutoka kwenye chupa ya dawa. Hii ni hali ya kawaida yanayotokea wakati wa maandalizi ya chanjo au tiba ya sindano, inayotumika katika sekta ya afya kwa ajili ya kutoa kinga au matibabu kwa mgonjwa.

Kuna mtu mzima ambaye anaweka alama ya wino kwenye kidole cha mtoto kwa kutumia; kalamu ya kuhudumu au wino maalum ambao mara nyingi hutumika kuonyesha kuwa watu wamepokea huduma fulani. Hali kama hii huonekana sana wakati wa chanjo za watoto kama vile chanjo dhidi ya polio. Zoezi la kupiga kura hasa kwa watu wazima. Matukio ya afya ya jamii ambapo alama hutumika kuzuia mtu kupokea huduma mara mbili.

Huyu ni mmama akiwa ameketi na akimnyonyesha mtoto wake mchanga, anaonekana akiwa na mavazi ya kiafrika ya rangi ya ngavu huku aki onyesha umakini na upendo kwa mtoto wake. Pembeni kuna mtaalamu wa afya huenda ni nesi au mkunga anayemsaidia au kumpa maelekezo kuhusu unyonyeshaji sahihi. Picha hii inaonyesha umuhimu wa unyonyeshaji wa maziwa wa mama, huduma za afya za uzazi na mtoto.

Watoto wanaosha mikono wakitumia tengi la maji la kijani na sabuni huku wakiwa wamevaa barakoa ikiwa na hatua ya kujikinga na maambukizi ya magonjwa. Watu wengine na mazingira ya soko yanaonekana nyuma yao.

Hiki ni kifaa cha kunawia mikono kilichotengenezwa kwa chuma na plastiki. Juu kuna mtungi mkubwa wa plastiki wa rangi ya bluu, wenye bomba la kutoa maji. Chini yake kuna bakuli la plastiki la kuonyesha mikono, pia la rangi ya bluu. Pembeni kuna chupa ya sabuni ya maji. Kifaa hiki kimewekwa juu ya sakafu ya mawe, karibu na ukuta wa nje. Kifaa hiki ni muhimu sana kwa usafi wa mkono, hasaa katika maeneo ya umma au wakati wa kudhibiti magonjwa kama Covid.

Kuna wanafunzi wa shule ya msingi wakinawa mikono kwa kutumia tenki la plastiki la maji la kijani lililowekwa juu ya stendi ya chuma. Wanafunzi wamevaa sare za shule na barakoa, ishara kwamba ni kipindi cha tahadhari dhidi ya maambukizi ya magonjwa. Kila wanafunzi wananawa mikono katika chuo chake cha kunawia kwa kufuata utaratibu na kwa umbali wa usalama.

Hivi ni vifaa vya usalama vinavyotumika wakati wa michezo au shughuli za hatari kama kuendesha baiskeli, kuteleza kwa sketi au pikipiki. Vifaa hivi ni pamoja na kofia ya usalama ya kulinda kichwa, vifaa vya kulinda magoti, vifaa vya kulinda vifundo vya mikono, vifaa vya kulinda viwiko. Vifaa hivi husaidia kuzuia majeraha wakati wa kuanguka au kugongwa.

Ni sehemu ya mazoezi ya viungo iliyo na vifaa mbalimbali vya mazoezi. Kuna mashine ya kunyanyua vyuma mpira wa mazoezi ya mwili na zilizopangwa kwenye rafu. Sehemu hii ni ya watu wanaofanya mazoezi ya kuimarisha misuli, kuboresha afya na kujiweka katika hali nzuri ya mwili. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mwanga wa kutosha.

Hii ni mashine ya mazoezi ya mwili. Mashine hii hutumika sana katika mazoezi ya kunyanyua vyuma na kujenga misuli. Imetengenezwa kwa fremu ya chuma na ina sehemu ya kukalia, sehemu ya kushikilia uzito, pamoja na njia ya reli inayosaidia kuinua na kuhusisha kwa usalama.

Ni mimea yenye majani mabichi yanayoota kwenye eneo la wazi pengine kilimani au ukutani. Mimea hii inaonekana kuwa ya aina ya mazibabu wa pori au mimea ya kupanda ikiwa imeenea na kujiviringisha kwenye ardhi au mawe. Katika baadhi ya sehemu za picha kuna maua madogo ya rangi ya waridi au zambarau yanayoonekana yakionyesha kuwa mimea hiyo pia huchanua.

Hii ni mimea ya kisukari aina ya mimea unaofanana na muhogo ikiwa imestawi vizuri kwenye mazingira ya nje yenye mwanga wa jua. Kuna majani mengi ya kijani na maua meupe madogo yanayoonekana juu ya matawi.